Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupigwa picha. Mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja na makaratasi ambayo hutumiwa kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo na wazee walioketi katika dawati wakiwa wanatumia kitabu, madaftari na kalamu za kuandikia kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la watu wazima, wa kike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowaziba pua pamoja na mdomo.

Mwalimu akiwa anafundisha watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti, wakiwa makini kumsikiliza, mezani kuna chupa za maji ya kunywa, madaftari, pamoja na kalamu za kuandikia.

Kundi kubwa la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi ndani ya jengo kubwa huku wengine wakisimama, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la watu wazima wa kike na wakiume wakiwa wamezunguka katika meza wakipatiwa mafunzo ya utumiaji, wa kifaa ambacho kipo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, huku katika meza kukiwa na vitabu, madaftari na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa na wafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari, na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima (wa kike na wa kiume) walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na mdaftari, kalamu na chupa; ambazo zinatumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamezunguka meza wakitazama kifaa kilichopo juu yake ambapo wanapatiwa mafunzo ya namna ya kukitumia pamoja na kutengeneza.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza, wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha. Mbele yao kukiwa na meza yenye: kompyuta mpakato, makaratasi, madaftari, simu janja; ambavyo hutumia kwa ajili ya kujifundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na kiume waliovaa vizuri na kupendeza wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha, mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi na vitabu ambavyo wanatumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha watu wazima, walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa umakini. Mezani kukiwa na madaftari, kalamu za kuandikia na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha watu wazima wakioketi katika madawati ndani ya darasa huku mezani kukiwa na madaftari vitabu pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa wanaomsikiliza kwa makini. Mezani kukiwa na: vitabu, madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia.

Kundi la watu wazima, wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti, wakiizunguka meza kubwa ambayo ina makaratasi, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo na kompyuta mpakato, ambayo inatumika na mwalimu kwa ajili ya kuwafundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti kuizunguka meza kubwa ambayo ina makaratasi, kompyuta mpakato na begi la kuhifadhia vitu vidogo vidogo wakiwa wanapatiwa elimu.

Kundi kubwa la watu wazima; wa kike na wa kiume, wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo, wakiketi huku wengine wakisimama na kumsikiliza kwa makini kile ambacho mwalimu anafundisha.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika muundo wa duara, mmojawapo akiwa anawapatia mafunzo. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi lililotengenezwa kwa kutumia rangi za aina mbalimbali.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wamevaa mavazi mazuri ya kupendeza, wakisimama kwa pamoja ili kupiga picha mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja na madaftari ambavyo hutumika kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika muundo wa duara wakipatiwa elimu au mafunzo, nyuma yao kukiwa na bango lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa kike na wakiume, waliovaa mavazi mazuri yakuwapendezesha. Wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja na makaratasi, wanayotumia kwa ajili ya kujifunzia au kujisomea.

Kundi la wanawake watu wazima, wakiwa wameketi katika madawati darasani wakipatiwa elimu, huku wakielekezana kwa kutumia madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya chumba akiwafundisha watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, mwalimu ameshikilia kompyuta mpakato anayotumia kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima wa kike na wa kiume ambao wameketi katika madawati, kila mmoja akiwa na vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa nishati safi na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, akiwaonyesha taa zinazowashwa kwa kutumia umeme wa sola.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamemzunguka huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: madaftari, kalamu, na chupa za maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, zinazoziba poa pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya maradhi.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai pamoja na shanga shingoni na vichwani.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu huyo akitumia kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa mojawapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wakiwa wamewazunguka wanaume wawili walioketi katika madawati, ambao wanawapatia elimu kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai pamoja na shanga vichwani na shingoni.

Kundi la watu wazima wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti wakiizunguka meza kubwa ambapo inavitu mbali mbali kama vile karatasi, mikoba ya kuhifadhia vitu na kompyuta mpakato ambayo mwalimu anaitumia ili kuwafundishia.

Mwalimu wa kiume, akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, huku mezani kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa huku wakielekezana kwa kutumia madaktari kalamu na vitabu.

Kundi la watu wazima wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo wakielekezana kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa elimu kuhusu nishati safi na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, akiwaonesha taa zinazowashwa kwa kutumia umeme wa sola.

Kundi la watu wazima wakike na wa kiume wakiwa wanapatiwa elimu kuhusu nishati safi, na mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa anawasha taa kwa kutumia umeme wa mwanga wa jua.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha pembezoni kuna mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Kundi kubwa la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo wakiwa wameketi na baadhi yao wakisimama na kusikiliza kwa makini kile ambacho mwalimu anawafundisha.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu na wazee wawili walioketi katika dawati ndani ya darasa, wakiwa wanatumia vitabu madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika vete wakiwa wamemzunguka mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaftari kalamu za kuandikia na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, mmojawapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai , pamoja na shanga shingoni na kichwani.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha watu wazima wa kike na wa kiume, walioketi katika madawati, huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari, pamoja na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume, waliovaa vizuri na kupendeza. Wakisimama kwa pamoja ili kupigwa picha. Mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato na simu janja, na madaftari ambayo hutumika kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wamezunguka katika meza ambayo ina kifaa ambacho wanapatiwa mafunzo ya namna ya kukitumia, pamoja na kukitengeneza.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, linalotoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimbali vikiwa vimepangwa katika rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa, ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu. Ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali, vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, linalotoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimbali ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao za rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utukanao na taa zilizofungwa juu, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa shule ya awali, kukiwa na picha za midoli na magari zimechorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira mazuri ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa plastiki; chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na viwanja vya michezo vyenye sehemu za kuteleza, pia kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi kuingia katika mlango mpana wa chuma wa shule ya awali, ukiwa na picha mbalimbali za midori na magari zimechorwa katika kuta ya shule hiyo.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na vibanda vidogo, chini kuna nyasi ambazo huwakinga wanafunzi au watoto wasiumie kipindi watakapo anguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bebeya na mabanda madogo pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani zinazowakinga watoto wasiumie kipindi watakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na mabanda, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki za rangi tofauti tofauti, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki za rangi tofauti tofauti, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na vibanda vidogo, pia kuna nyasi ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki iliyopakwa rangi mbalimbali. Chini kuna udongo laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki, zikipakwa rangi tofautitofauti. Chini kuna mchanga laini, ambao humkinga mwanafunzi asiumie kipindi atakapoanguka.

Kundi la vitabu vingi vyenye hadithi na simulizi pamoja na picha ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kwa ajili ya kuwaelimisha na pia kuweza kuwaburudisha.

Jengo refu ambalo limepakwa rangi nyeupe linalotumika kama madarasa ya shule ya msingi, likiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma amabazo zimeshikilia paa la jengo hilo.

Jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi, nje kukiwa na miti mirefu yenyewe pamoja na bustani yenye ukoka wa rangi ya kijani ukizungukwa na maua.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la Kiswahili. Kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi, zikiwa zina rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, ambazo hutumika kwa kazi mbalimbali kama vile; kuhifadhia madaftari, makaratasi au mafaili.

Mazingira ya shule ya msingi, yenye jengo la madarasa likionekana kwa mbali na miti mirefu ikiwa ndani ya bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ikizungukwa na maua.

Vibandiko vyenye maandishi ya siku za wiki kama vile Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kubandikwa kwenye kuta ya darasa la shule ya msingi kwa ajili ya kuwafundishia.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kuwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi. Maswala ya usafi wa mwili, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa vitendo, kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati. Wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu nje kuna viwanja ambavyo vina nyasi fupi zikiwa na rangi ya kijani.

Karatasi ndogo za rangi nyeupe zikiwa zimebandikwa katika kuta ya darasa zikionyesha siku za wiki kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, na jumamosi, ambazo hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi za rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumiwa kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na ngazi ambazo hutumika kupanda juu au kushuka chini, nje kukiwa na bustani yenye ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani na maua za yaliyoizunguka.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe ambalo hutumika kama madarasa ya shule ya msingi kukiwa na kibaraza chenye nguzo za chuma, ambazo zimepakwa rangi nyeusi zinazotumika kushikilia paa la jengo hilo.

Jengo la ghorofa, ambalo hutumiwa kama madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na ngazi zinazotumika kupanda juu na kushuka chini, nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikizungukwa na maua.

Chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kukiwa na madawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, milango iliyotengenezwa kwa vioo, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha na picha iliyo ning'inizwa ukutani yenye ramani ya dunia.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la madarasa lenye paa la rangi nyekundu, pamoja na eneo lenye uwazi la viwanja vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare ya mashati ya rangi nyeupe.

Jengo la ofisi ya walimu ya shule ya msingi, kukiwa na kabati lililotengenezwa kwa kutumia vyuma na kupakwa rangi nyeupe, juu yake kukiwa na mafaili ambayo yana makaratasi mbalimbali.

Chumba cha darasa la shule ya msingi kukiwa na madawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, ubao wa rangi nyeusi na nyeupe, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha na picha yenye ramani ya dunia, ikiwa imetengenezwa katika ukuta.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa linalotumika kama madarasa, na bustani yenye ukoka wa rangi ya kijani ikizungukwa na maua, pia kuna eneo maalumu kwa ajili ya maegesho ya magari.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamekaa katika madawati wamevaa sare za shule katikati ya rangi nyeupe na suruali sketi na masweta ya rangi ya bluu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbele la madarasa, nje kuna mti mrefu unaotoa vivuli na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani ikizungukwa na maua.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa, nje kukiwa na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani ikizungukwa na maua, pamoja na eneo la maegesho ya magari.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na majengo ya madarasa yakionekana kwa mbali na bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli, ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa mbele linalotumika kama madarasa, nje kuna miti mirefu inayotoa vivuli na bustani yenye ukoka wa rangi ya kijani ukizungukwa na maua.

Karatasi ya rangi nyeupe ikiwa na maandishi ya rangi nyeusi, yenye hesabu za jumlisha na kutoa, ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Jengo refu ambalo limepakwa rangi nyeupe likiwa ni madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi zinazoshikilia paa la jengo hilo.

mwalimu wa kike aliejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali miti mirefu inayotoa vivuli ikiwa katika bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani ikizungukwa na maua.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Chumba cha darasa la shule ya msingi, kukiwa na madawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, milango iliyotengenezwa kwa vioo, ubao mweusi, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha, na picha iliyoning'inizwa yenye ramani ya dunia.

Ofisi ya walimu wa shule ya msingi kukiwa na lafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, zinazo tumika kuifadhia vitu mbalimbali kama vile madaftali, makalatas pamoja na mafaili.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa, lenye paa la rangi nyekundu pamoja na viwanja vyenye nyasi fupi ambazo ni za rangi ya kijani.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo ya ghorofa mbili la darasa, nje kuna mti mrefu unaotoa kivuli na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani ikizungukwa na maua.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati yenye rangi nyeupe.

Darasa ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi likiwa na madawati yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, taa refu zenye mwanga wa kutosha, milango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, na picha ambayo ina ramani ya dunia.

Vibandiko vikiwa vimebandikwa katika kuta ya darasa vikionyesha siku za wiki kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alahamisis, ijumaa, na jumamosi vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza vinavyotumika kufundishia wanafunzi wa shule za msingi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati, akiwa ameshikilia karatasi pamoja na kalamu maalumu inayotumika kuandika katika ubao wa rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi za rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Karatasi la rangi nyeupe lenye maandishi ya rangi nyeusi likionesha hesabu za kujumlisha na kutoa ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule za msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kalamu nyekundu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, nje kuna miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikizungukwa na maua.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi zikiwa na rafu za mbao ambazo zimepakwa rangi nyeupe, zinazotumiwa na waalimu kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile: makaratasi, madaftari au mafaili.

Kundi la vitabu vya simulizi na hadithi ambazo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa na picha ambazo huburudisha na kuelimisha wanafunzi.

Vibandiko vya rangi nyeupe vikiwa vimebandikwa katika kuta ya darasa vyenye siku za wiki ambazo ni: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu la madarasa, pia kuna viwanja vya michezo vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani na maua, yakiwa yamezunguka katika eneo hilo.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za shati za rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi yeusi, ambacho hutumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi somo la kiswahili, kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuweza kuelewa kwa haraka.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati meupe na masweta ya rangi ya bluu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la gorofa mbili la madarasa, nje kukiwa na miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na ukoka wenye nyasi za rangi ya kijani, na maua yaliyoizunguka.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za masharti ya rangi ya njano na magauni ya rangi ya zambarau.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati; akiwa ameshikilia karatasi ya rangi nyeupe na kalamu maalumu ambayo inatumika kuandika katika ubao mweupe.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha somo la hisabati kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Kitabu kilicho chapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kikiwa na picha ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Karatasi la rangi jeupe ambalo lina maandishi ya rangi nyeusi, ya hesabu za jumlisha na kutoa, zinazotumika kufundishia shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kalamu nyekundu.

Vibandiko vya vikaratasi vikiwa vimebandikwa ukutani, vyenye siku za wiki, kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi. Vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho kinatumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Ofisi ya walimu wa shule ya msingi, ikiwa na rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe zinazotumika kwa matumizi mbalimbali kama vile; kuhifadhia madaftari makaratasi au mafaili.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule za msingi, kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira mazuri ya shule la msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani na zikiwa zimezungukwa na maua.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, zikizungukwa na maua pamoja na eneo maalumu kwa ajili ya maegesho ya magari.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa kutumia vitendo, kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati meupe.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari kwa ajili ya kufanyia mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja na mabomba ambayo hutoa maji.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa jengo refu ambalo linatumika kama madarasa, nje kuna sehemu za kukalia ili kupumzika pia kuna mti mrefu unaotoa kimvuli kizuri.

Chumba cha darasa ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti na meza zenye kompyuta mpakato juu yake na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili, ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na eneo kubwa lenye uwazi, linalotumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumiwa kwa ajili ya kufundishia somo la biolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne, ikiwa ni toleo la tano chenye picha ya daktari aliyevaa koti la rangi nyeupe akimsikiliza mwanamke aliyeketi upande wa pili wa meza.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ya shule ya sekondari, akiwa anachagua kitabu kati ya vingi ambavyo vya masomo mbalimbali vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akichanganya kemikali za aina mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, ndani yake zikiwa na mitihani ya wanafunzi zikitolewa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Mwanamke akiwa amechuchumaa ndani ya maktaba ya shule ya sekondari akichagua kitabu kutoka katika vitabu vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao.

Wasimamizi wa mithihani pamoja na walimu wa shule za sekondari wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, zilizo na mitihani ambapo wametoa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Mwalimu wa kike anayefundisha wanafunzi wa shule za sekondari, akiwa ameketi ndani ya ofisi yake akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi, kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Mazingira mazuri ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la rangi nyeupe la madarasa nje kuna viti au sehemu kwa ajili ya kukalia pamoja na mti mrefu unaotoa kivuli.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali, zilizohifadhiwa katika chupa zenye rangi tofauti tofauti, zilizopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ya shule ya sekondari, akichagua vitabu kutoka katika vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya chumba hicho.

Chumba cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati na stuli ndefu kwa ajili ya kukalia.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, yakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa fito refu na seng'enge ambazo zina nguo au sare zilizoanikwa juu yake.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, yenye paa la rangi ya kijani ndani ya uzio wa senyenge pamoja na nguzo refu kukiwa na sare za shule zilizoanikwa.

Chumba cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kikiwa na meza refu ambazo zina mabomba yanayotoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mwalimu wa kiume anayefundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali zilizohifandiwa katika chupa za rangi tofautitofauti zilizopo juu ya meza.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Vijana wawili wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile: vitabu, madaftari na kalamu vilivyopo juu ya dawati.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyovaa koti la rangi nyeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mwalimu wa kike ambaye hufundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi kwa kutumia kalamu nyekundu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna wanafunzi wa shule ya sekondari, kila mmoja akiwa ameketi katika madawati akiwa na mtihani wenye maswali anayopaswa kujaza kwa usahihi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba ambayo ina vitabu mbalimbali vya masomo tofauti tofauti, vikiwa vimepangiliwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa, yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, nyasi fupi za rangi ya kijani na uzio wa senyenge wenye fito refu, na sare za shule zikiwa zimeanikwa katika senyenge hizo.

Chumba cha maabara ambacho hutumika na wanafunzi wanshule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati na stuli ndefu ambazo zinatumiwa kukalia.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba, ambayo inatunza vitabu vya masomo mbalimbali ya shule ya sekondari. Akiwa amechagua kitabu kati ya vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu za mbao.

Chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kikiwa na ubao wa rangi nyeupe viti, meza zilizo na kompyuta mpakato juu yake na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa nondo na vioo.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba ambapo kuna vitabu vya masomo mbalimbali vikiwa vimepangiliwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa ambazo zina mabomba yanayotoa maji ambayo hutumiwa kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja na mabomba yanayotoa maji ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wakifanya shughuli ya kupangilia mitihani katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na karatasi au mtihani ambao una maswali anayopasa kujibu kwa usahihi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake, akifanya shughuli za usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi, yaliyopo juu ya meza akitumia kalamu ya rangi nyekundu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa wa kisayansi, kukiwa na meza refu pamoja na bomba ambalo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari, likiwa na vitanda vya chuma vilivyotengenezwa kwa kuunganishwa, kitanda cha juu na kitanda cha chini, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa kwa mashuka masafi.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kama madarasa, nje kukiwa na eneo lenye uwazi ambapo hutumika kwaajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa wakipangilia vizuri mitihani, bkatika bahasha zilizopo juu ya meza.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari, kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma, vikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka meupe; pia kuna kiti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Kitabu kilichochapishwa, kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha tatu. Kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti la rangi nyeupe, akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume anayefundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali zilizohifadhiwa katika chupa zenye rangi tofauti tofauti zikiwa juu ya meza.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kikiwa na meza refu ambazo zina mabomba yanayotoa maji ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa ndani ya chumba cha mitihani ambapo kuna bahasha za rangi ya kijani zenye mitihani ndani yake, zikiwa zimepangwa juu ya meza.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la baiolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne ikiwa ni toleo la tano, kikiwa na picha ya daktari aliyevaa koti la rangi jeupe akimsikiliza mwanamke aliyeketi upande wa pili wa meza.

Vijana wawili wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia vitabu: madaftali na kalamu za kuandikia vilivyopo juu ya meza.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi, kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali zilizohifadhiwa katika chupa, za rangi tofautitofauti.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika dawati ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia madaftari vitabu na kalamu vilivyopo juu ya meza.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wa kikagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha zilizopangwa juu ya meza.

Chumba cha darasa, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu na meza zenye kompyuta mpakato juu yake. Pia kuna madirisha mapana yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Chumba cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza zenye mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Wanaume wawili ambao ni waalimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa wakikagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu ambalo hutumika kama madarasa, nje kuna viti vilivyotengenezwa kwa ajili ya kukalia kukiwa na mti mrefu unaotoa kivuli kizuri.

Mwalimu wa kike ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ameketi kwenye kiti ndani ofisi yake, akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Vijana wawili w kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika dawati ndani ya darasa, wakijisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile; vitabu, madaftari na kalamu za kuandika.

Wanaume wawili ambao ni waalimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa wakipanga mitihani katika bahasha na kuiweka juu ya meza.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ya shule ya sekondari akiwa anachagua kitabu kati ya vingi vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya maktaba hiyo.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa wa kisayansi. Kikiwa na meza ndefu zenye bomba katikati pamoja na stuli kwa ajili ya kukalia.

Mwalimu wa kiume alievaa suti ya rangi nyeusi akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari ambacho kina vitanda. Vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, vikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini. Kukiwa na magodoro yaliyota kwa kutumia mashuka masafi.

Chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kukiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu na meza meza zenye kompyuta mpakato juu yake, pia kuna madirisha mapana ambayo huingiza mwanga wa kutosha.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa wanakagua bahasha za rangi ya kijani, ambazo zina mitihani, zikiwa zimepangiliwa juu ya meza.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa wakipangilia mitihani vizuri katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya jengo la madarasa wakikagua mitihani iliyohifadhiwa katika bahasha ambazo zipo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anafundisha somo la sayansi linalohusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari, ambalo lina vitanda vya chuma, vilivyounganishwa kitanda cha juu na cha chini. Vikiwa vina magodoro yaliyotandikwa vizuri mashuka meupe, pia kuna kiti pamoja na meza, vinavyotumiwa kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza pamoja na mabomba yanayotoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mazingira ya chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekonfari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba yanayotoa maji yanayotumika kwa matumizi mbali mbali.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa mbele linalotumika kama madarasa, nje kukiwa na eneo lenye uwazi ambalo hutumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Mazingira ya chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti na meza zenye kompyuta mpakato juu yake. Pia kuna madirisha mapana ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wakikagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba kubw,a inayotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, ikiwa na vitabu mbalimbali akichagua vitabu hivyo kutoka katika rafu ya mbao.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni, wakifanya majadiliano ya kila walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana (wa kike na wa kiume) ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakiwa na nyuso za furaha na kurusha kofia juu kuashiria wamehitimu mafunzo ya elimu ya juu.

Mwalimu akiwa amesimama Katikati ya darasa, akitoa elimu Kwa wanafunzi wa chuo wakike na wakiume walioketi katika viti vilivyopo kwenye muundo wa nusu duara , wakiwa wanamsikiliza Kwa makini.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yanayoonekana katika kuta ya darasa hilo yakitoka kwenye projekta.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa, huku wakitazama maandishi yanayoonekana kwenye kitambaa cha rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano ya kila walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato alizozishikilia madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakifurahi kwa kurusha kofia juu kumaanisha wamehitimu mafunzo ya elimu ya chuo.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga kutosha utokanao na dirisha pana la vioo. Kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato ambayo hutumia kwa ajili ya kujisomea.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya darasa, ambapo wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mkufunzi wa chuo akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato madaftari, kalamu za kuandalia, pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa; mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari kalamu pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume kiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo. Walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa umakini. Ndani ya darasa ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano mbalimbali ya kile walichofundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa ana wafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa akitumia kifaa maalumu cha kielektroniki kaitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wamezunguka meza kubwa ambazo zina vitu mbalimbali kama vile; madaftari, kalamu na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi kwenye madawati wakisikiliza kwa umakini, wengi wao wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaktari.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini. Mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, madaftari, kalamu na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya bweni ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiunganishwa kitanda cha juu na cha chini, wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwemo kutumia simu.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa lenye dirisha pana linaloingizwa mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike akiwa amesiamama mbele ya darasa akiwa ametoa kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wakike na wakiume wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaftari wanayotumia kuandikia kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundish wanafunzi wa chuo wailoketi katika madawati, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile, madaftali, kalamu za kuandikia pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa kike na kiume wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, vikiwa katika muundo wa nusu duara.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, ambapo kila mmoja anamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiwa wakiandika wanachofundishwa kwenye makaratasi au madaftari.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika madawati ndani ya jengo kubwa kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali anaopaswa kuujibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa wakizunguka meza kubwa ambazo zina vitu mbalimbali kama vile madaftari, vitabu, kalamu za kuandikia na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato walizoshikilia mikononi, pamoja na vitabu na madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba cha darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa kwenye muundo wa nusu duara huku wakimsikiliza kwa makini.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, akitumia kifaa kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, vkila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, kwa kutumia kompyuta mpakato ambapo ina projekta inayokuza maandishi na kuyaonyesha katika kuta,

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mezani kukiwa na: madaftari, chupa za maji ya kunywa, na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa na wafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika vyeti wakiona msikiliza kwa umakini wale muhuyo anatumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projector kinachokuza maandishi yaliyopo kwenye kompyuta mpakato.

vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kibweta wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Pia kuna madaftari, kalamu na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kujisomea, huku nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina tofauti tofauti.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakifurahi na kurusha kofia zao juu. Kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo ya chuo.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakizunguka meza kubwa ambazo zina vitu mbalimbali kama vile madaftari kalamu za kuandikia na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari, pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika vtii ndani ya darasa, kila mmoja akiwa makini kumsikiliza mwalimu kile ambacho anafundisha.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliovalia vitambulisho katika shingo zao, wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, akitumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta kukuza maandishi yaliyopo kwenye kompyuta mpakato na kuyaonyesha katika kuta ya darasa.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya jengo kubwa lenye sehemu maalumu ambazo hutumiwa kwa ajili ya kujisomea, wakitumia kompyuta mpakato, madaftari au simu janja kwa ajili ya kujisomea.

Vijana wa kike waliovaa mashati ya rangi ya machungwa ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya shughuli ya ujasiriamali ya ususi ili kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu na maisha.

Mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa ,akiwa anatumia kifaa maalumu kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali alivyojifunza, kwa kutumia kompyuta mpakato ilioko juu ya meza, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini; baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa, na kuandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta wakifanya majadiliano ya kile walicho fundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo waliyoketi katika viti ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini wengi wao wakivaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari myekundu, wakirusha kofia juu kwa nyuso za furaha kumaanisha wamehitimu mafunzo ya elimu ya juu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti huku wengine wakisimama ndani ya darasa wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambayo wanapaswa kuyajibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo waliyoketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yaliyopo katika kuta yakitoka katika kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi ya kwenye kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza kwa umakini. Baadhi yao wakivaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa baadhi yao wakiandika kwenye mdaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa, wakiketi huku wengine wakisimama na kufanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti katika darasa wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia vikiwa juu ya meza.

Vijana wa kike waliovaa mashati ya rangi ya machungwa ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya shughuli za ujasiriamaali kwa wakimsuka mteja aliyeketi kwenye kiti, ili kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini. Mwalimu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika kimbwata wakifanya majadiliano mbalimbali ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza simu janja na mkoba wa kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mkufunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na simu ya mezani, makaratasi, na gazeti la kujisomea nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu mbalimbali.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, mwalimu huyo anatumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta , kinachokuza maandishi yanayoonekana katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari myekundu, wakirusha kofia juu wakionyesha nyuso za furaha kumaanisha wamehitimu mafunzo ya elimu ya chuo.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume. Walioketi katika viti vilivyopo kwenye muundo wa nusu duara, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kutokana nao na taa zilizofungwa juu na madirisha mapana ya vioo yakiwa yanaingiza mwanga huo.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, huku wengi wao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa na baadhi yao wakitumia simu za mkononi.

Mwalimu wa kike akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, madaftari, kalamu za kuandikia na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wakike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vibweta wakifanya majadiliano ya kile walicho fundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini huku wakitazama maandishi mapana yanayoonekana katika kitambaa cha rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yaliyopo katika kuta mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa ambalo lina madirisha mapana ya vioo kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kujibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya jengo kubwa kila mmoja akiketi katika dawati akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja, madaftari, na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa la darasa, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambao wanapaswa kujibu kwa usahihi.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kibweta, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pia kuna mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti vilivyojipangilia kwenye muundo wa nusu duara, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake mezani kukiwa na simu za mezani, makaratasi, magazeti huku nyuma yake kukiwa na rafu ya mabo yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu wa kiume, ambaye anawafundisha akiwa anasimama mbele ya darasa.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazo zina pua pamoja na mdomo ili kuwalinda na maambuziki ya magonjwa.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa katika kiwanda ambapo kuna mashine na mitambo. Akibonyeza vitufe ili kuweza kuwasha au kuongoza mitambo hiyo.

Mwanamke aliovaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anabonyeza vitufe vilivyopo katika mtambo au mashine kubwa ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, na kusafisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kike aliyevaa koti la bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wa kike na wakiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu amabo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya blue ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamemzunguka mwalimu ambaye anawafundisha namna ya kutengeneza na kutumia kifaa kilichopo juu ya meza.

Vijana wa kike kwa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakifanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo wa vifaa.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi. Wakipatiwa mafunzo ya matengenezo ya simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia .

Vijana wa kike na wa kiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki kwa kutumia vifaa vya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari kwa kutumia gari bovu ambalo lipo ndani ya karakana.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa kifaa kilichopo juu ya meza.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani kama vile: viti, meza, vitanda kwa kutumia mbao na kupaka rangi.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa pamoja na mwalimu wa kike akiwapatia mafunzo namna ya kutumia au kutengeneza kifaa kilichopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, kuchomolea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mpakato, zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari. Wakitumia gari bovu lililong'olewa milango likiwa ndani ya karakana kubwa.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanatengeneza mradi mdogo, kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki wakiunganisha kwa kutumia nyaya nyembamba.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa majengo wakiwa wamevaa kofia na mabuti yanayowakinga ili wasipatwe na madhara.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo, vya utumiaji wa kompyuta za mezani ,kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wamekiti katika viti ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya simu ya mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu ambalo halina milango likiwa lipo ndani ya karakana kubwa.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta mpakato kwa kuifungua wakitumia vifaa mbalimbali.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kifaa cha kielekitroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wawili, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambayo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana walovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa kompyuta mpakato, zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufungulia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu ambalo lipo ndani ya karakana kubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji magari, wakitumia gari bovu ambalo halina milango likiwa lipo ndani ya karakana kubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya ujenzi wa majengo wakiwa wamevaa vizibao, kofia vichwani na mabuti mguuni vinavyowakinga wasipatwe na madhara.

Vijana wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato au kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa wakifanya matengenezo ya simu za mkononi; wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbaki kwa ajili ya kufungua simu hizo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo, ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya upakaji rangi, kwa kupaka rangi meza iliyopo mbele yao, wakiwa wamevaa barakoa zinazowakinga pua pamoja na mdomo, wasipate harufu au kemikali itokanayo na rangi hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji au ujenzi wa majengo wakiwa wamevaa vizibao, kofia kichwani na mabuti miguuni vinavyowakinga wasipatwe na madhara wakati wa kazi.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa makini baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye makaratasi na wengine wakiwa wanatumia simu za mikononi.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa huko baadhi yao wakiwa wanatumia simu janja ndani ya darasa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi. Wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa. Wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, huku baadhi yao wakitumia simu za mkononi.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakifanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo, na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo yavitendo vya utengenezaji wa majengo wakitumia matofali na simenti, wakiwa wamevaa mavazi yanayowakinga na kupata ajali au madhara kama vile, kofia kichwani na mabuti miguuni.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mikononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kusafisha.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi alivaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anatengeneza kifaa cha kielektroniki, akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya ujenzi wa majengo, wakivaa vizibao, kofia kichwani na mabuti mguuni, vinavyowalinda wasipatwe na madhara.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakifanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea, kusafishia na kupima umeme mdogo.

Vijana wakike na wakiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi. Wakiwa wanapatiwa mafunzo na mzungu, kwa kutumia kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mpakato zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi katika viti wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielekitroniki.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wawili wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta mpakato wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani.

Vijana wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki kwa kutumia vifaa vya kufungulia kusafisha, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia progranu mbalimbali.

Vijana ambao ni wnafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutumia kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia na kusafishia.

Vijana wawili wakiume ambo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya mradi mdogo wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vikiunganishwa kwa kutumia nyaya nyembamba.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya upakaji wa rangi wakiwa wamevaa barakoa zinazowaziba pua pamoja na mdomo ili kujikinga na harufu au kemikali itokanayo na rangi hiyo.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakitumia nyaya nyembamba kwa ajili ya kuviunganisha.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia proglamu mbali mbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa majengo, wakivaa kofia vichwani na mabuti vinavyowalinda wasipatwe na madhara.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi walio vaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika kiti ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia na kuchomelea.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi; akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kiume ambao wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya mradi mdogo wakitumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki pamoja na nyaya kwa ajili ya kuunganisha vifaa hivyo.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa katika ofisi ndogo ambapo anafanya matengenezo ya kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wametengeneza mradi mdogo midogo, wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo vimeunganishwa kwa kutumia nyaya nyembamba.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali, ambazo zinazopatikana katika kompyuta hizo.

Vijana wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya upakaji rangi, kwa kutumia mifuko ya plastiki ikizibwa sehemu zilizohitajika kupatwa na rangi, pia wamevaa barakoa zinazowakinga na harufu au kemikali itokayo na rangi hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya matumizi kwa kompyuta wakitumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wakiume alievaa koti la rangi ya bluu ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ameketi katika ofisi ndogo akifanya matengenezo ya kifaa kilichopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya uchomeleaji wa vyuma kwa kutumia moto wa gesi. Wakivaa miwani machoni ili kuwakinga na mwanga mkali utokanao na moto huo.